Mwanamme mmoja na mkewe wamalitembelea moja wapo ya benki kuu hapa nchini, ili waweze kujua huduma ambazo zinatolewa na benki hiyo. Anayefanya kazi katika benki hiyo, amekuja kuwasaidia na kuwaelezea kile ambacho wanaweza kupata kwa kujiunga na benki hiyo.

Mfanyibiashara mmoja hapa jijini, baada ya kufunga biashara yake na kuelekea nyumbani ametoa pesa alizozipata leo na kuanza kuvihesabu ili azipeleke kwenye banki baadaye.

Magari mapya ambayo yametolewa katika nchi za ugaibuni yamepelekwa kwenye duka mbalimbali hapa nchini za kuuza magari ili wananchi ambao watavutiwa na gari hayo waweze kuyanunua.

Kwenye soko lililoko hapa jijini Kericho, wafanyibiashara wanauza karoti, hoho na viazi. Viazi vimepimwa kwenye kasuku fulani na ukinunua ilioko kwenye kasuku kubwa ni shilingi mianne.

Mwanaume, mmoja, amelitembelea duka la wauzaji magari na kuweza kukagua baadhi ya magari yao. Amependezwa na gari moja hapo na baada ya kujisajili na kulipa kile anachohitaji kulipa, ameweza kupewa funguo la gari hilo.

Pesa shilingi mia moja ya noti ya kitambo inatofautiana na ile ya kisasa, kwa kuwa ya kitambo ilikuwa imechorwa picha ya aliyekuwa rais wa kwanza ambaye ni mzee Jomo Kenyatta na ya sasa imechorwa tu wanyama ila haina picha yake.

Je, unajua kuwa katika duka za M-Pesa unaweza kupata pia huduma za benki?. Mojawapo ya huduma za benki ni huduma ya benki ya Equity na benki ya KCB. Ukilitembelea duka hilo la M-Pesa pia unaweza kutoa pesa kutoka kwenye benki.

Mfanyibiashara mmoja maharufu hapa njini ameshikilia bunda la noti karibu shilingi elfu thelatini pesa hisi amezipata kutokana na biashara ambayo anafanya.

Je, umewai pata fursa ya kutembelea duka moja kubwa hapa nchini Kenya maarufu kwa kuuza vitu ambavyo vinatengenezwa kwa ngozi ya ng'ombe na wanyama wengine kama vile kondoo.

Mfanyikazi mmoja, katika duka la biashara kubwa, hapa nchini, anawaelekeza wananchi wakikagua bidhaa mbalimbali, ambazo wanataka kununua. Mfanyibiashara huyu pia anawaelezea bei tofauti tofauti.

Duka moja maarufu hapa mjini kwa jina KIENI inafanya biashara ya kuuza maziwa na vitu vingine vinavyopatikana kutoka kwa ng'ombe. Duka hiyo hii leo imepata mteja mmoja mwanaume ambaye anaonekana kununua maziwa.

Lori kubwa ambayo ina uwezo wa kubeba magari madogo karibu ka sita au saba ilionekana katika barabara kuu ya kuelekea mjini Nakuru ukitoka Nairobi.

Gari moja yenye ni lori inayoitwa trela kwa kimombo ina uwezo wa kuvibeba magari madogo zaidi ya moja na kuyasafirisha katika sehemu mbalimbali za hapa nchini.

Je umesikia kuhusu bima ya afya ya jubilee? Bima ya afya ya jubilee inakuhakikishia kuwa wewe kama mwanamke mjamzito unapoenda kujifungua, hautapata gharama ya juu sana.

Kupitia njia za kidijitali, unaweza kuwekewa pesa unayohitaji kwenye simu. Mteja mmoja hapa amepatiana shilingi elfu mbili ili aweze kuwekewa kwenye simu.

Sehemu ambazo gari huegeshwa ikingojea wateja maarufu kwa kimombo stage huwa na biashara nyingi ambayo huvutia wateja hawa. Biashara hizi ni kama hoteli au duka ambazo wanaweza kusonga nywele.

Magari yanayofanya biashara ya usafiri kusafirisha watu kutoka eneo moja hadi lingine yanapaswa kuzingatia ni watu wangapi wanaobeba katika gari hiyo. Ili wasije wakabeba watu wengi kupita kiasi na wengine kukosa nafasi ya kukaa. Pia ni sharti abiria wafunge mishipi wakiwa ndani ya gari.

Je, umesikia mazuri unayoletewa na bima ya Mayfair? Bima hii ya Mayfair, inakuhakikishia kuwa, unapoathiriwa na shida kama vile mtetemeko wa ardhi, mafuriko, kupatwa na moto au hata mlipuko wowote, watakusaidia.

Katika maeneo mengi yenye miji kuna biashara mbali mbali ambayo wananchi wanajihusisha nazo. Biashara hizi ni kama duka za Mpesa, ambapo mtu anaweza kutuma au kutoa pesa. Biashara ya vibanda ambapo mtu anauza mboga na matunda kama vile ndizi. Biashara pia ya magari.

Baadhi ya bidhaa yanayouzwa sokoni kwenye vibanda ni kama vile; vitambaa, leso, nguo, vitunguu, nyanya, mboga, pili pili na bidhaa menginevyo.

Ikiwa wewe ni mfanyibiashara anayepokea pesa yake kwa kutumia Pesa pal, unaweza kufungua njia ya M-Pesa ili pia uweze kupata malipo yako au kuwekeza malipo yako. Vilevile unaweza pia tumia njia ya kadi.

Wewe kama mfanyibiashara au mtu wa kawaida unapopata pesa ya kukutosha kununua gari, unatembelea duka ambazo zinauza gari. Ukipata gari ambalo linakupendeza unaweza kulinunua na kuenda na gari hiyo nyumbani baada ya kujisajili.

Katika majengo ya kisasa ya kufanya biashara, unaweza kulieka gari yako ndani ya jengo hilo, wakati ambapo umeenda kununua bidhaa ndani ya duka hilo. Gari lako unahakikishiwa kuwa halitapotea.

Ukitembelea soko zilizo na vibanda hapa nchini utaweza kutapata kuwa wanauza bidhaa mbalimbali. Bidhaa hizi ni kama matunda kwa mfano ndizi, maembe, machungwa, mananasi na kadhalika.

Shughuli za uuzaji wa manguo ya mitumba imenoga katika soko moja hapa maarufu jijini Nairobi linalojulikana kama Gikomba. Kwenye soko hiyo, tunawaona wachuuzi wengi na vilevile watu ambao wamekuja kununua bidhaa ni wengi kupita kiasi.

Pesa shilingi elfu moja ya kisasa, imebadilika na ile ya kitambo. Ya kitambo ilikuwa na picha kubwa ya aliyekuwa raisi wa kwanza wa jamhuri ya Kenya, Mzee Jomo Kenyatta, ila ya sasa ina picha yake ndogo, na pia ina picha ya bunge.

Je, wewe ni mwananchi ambaye angependa kuanzisha biashara yake ila hana hela ya kuanzisha biashara? Sasa, unaweza kujisajili kwenye mtandao wa Kopo Kopo na kupata hela ili kuanzisha biashara yako.

Je umewahi kutembelea duka la m-pesa hapa nchini kenya? Kwenye duka la mpesa, wafanyikazi hao hukupatia huduma mbalimbali unayohitaji. Unaeza pata huduma ya kutuma pesa, unaeza pata huduma pia ya kutoa pesa kwenye benki hadi kwa m-pesa na kutoa pesa hiyo kutoka kwa mpesa na upewe pesa taslimu mikononi.

Je, umeiskia mazuri ya bima ya gari ya amarco? . Bima hiyo inakuhakikishia kuwa ata unapo jipata katika ajali na kuumia usijali kwa kuwa watakupatia huduma unazo hitaji, ili kupatana na wao unaweza bonyeza alama ya nyota mbili sita nane alama ya reli.

Bidhaa vya maridadi ambazo wamaasai hutumia kutengeneza nayo shanga. Pia hutumika kutengeneza patipati . Patipati hizi huwa ya kupendeza na zinapatikana sokoni.

Je, unajua kuwa vifaa vya urembo kama vile shanga vinavyotengezwa na jamii ya wamasaai hufarahisha watu wengi hapa nchini na hata nchi za mbalimbali? Kutokana na hio watalii hutoka nchi za mbalimbali ili kuja kuviona na kuvinunua vifaa hivyo. Kwa hivyo wamasaai hupata pesa.

Je unajua kuwa katika ulimwengu wa kisasa wa kidigitali unaweza kununua na kulipia bidhaa kwa njia ya simu ukilipa na mpesa. Unachohitaji kufanya ni kutoa rununu yako, kufinya mpesa na kuelekea kwa Lipa na mpesa.

Wauzaji wa nguo za mitumba huwa wanaagiza nguo hizo kutoka nchi za ng'ambo kama vile Dubai. Nguo hizo huwa zinafungwa kwa kitu kama gunia na baadaye ndege inawasafirishia. Nguo hizo zinapowasili wachukuzi hawa huchukua nguo hizo na kuziuza.

Kando na kuuza bidhaa tofauti tofauti kama vile mikate, wanabiashara wengi humu nchini wameamua kuendeleza biashara ya M-Pesa, hii ni kwa sababu, kwa vile maisha ya kisasa yamegeuka na kuwa ya kidijitali. Watu wengi wanatumia M-Pesa kwa hivyo inawaletea faida nyingi.

Unapotembelea soko hasaa siku za soko ,ni wazi kua unaweza kupata bidhaa nzuri tena bidhaa bora , bidhaa hizi ni kama matunda ,nyanya ,vitunguu na bidhaa nyinginezo .

Kwenye shilingi taslimu elfu moja ya kenya wamechora nambari ambayo ni tofauti na pesa zingine na kwenye noti hio kuna jina ya gavana wa banki kuu wa kenya, ambaye ni Patrick Njoroge.

Kilimo kwa kweli unamanufaa mengi. Wakati ambapo umepanda mboga au matunda shambani, yakisha komaa na kuwa ambapo unayavuna na kuyapeleka sokoni, unaweza kuziuza kwa bei ambayo itakufaidi wewe.

Bima ya afya ya Anziano inakuhakikishia kuwa ukijiunga na wao utapata manufaa zaidi. Manufaa haya ni kama bei nafuu kwa upasuaji. Vilevile kuna dawa na pia kwa wanawake wajawazito wataweza kusaidiwa.

Shirika la meli hapa nchini Kenya inayojulikana kwa kimombo kama Kenya Port Authority imeandika barua hapo tarehe ishirini na nane mwezi wa sita, mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu, kumshukuru aliyetumia huduma yao kwa kuwalipa.

Kuna gari kubwa iliyo na uwezo wa kubeba magari mengine madogo. Gari hiyo inasafirisha magari hayo madogo, katika duka za kuuza magari.

Ili kujisajili na kopo kopo ni sharti uweke jina lako la usajili na nambari yako ya siri. Ikiwa umesahau nambari yako ya siri, unaweza kuwaelezea kwa kufinya mahali imeandikwa kwa kimombo forgot your password na wataweza kukutumia nambari yako ya siri.

Kutokana na uhaba wa kazi hapa nchini, watu wengi wamejitolea kufungua vibanda ili kujiajiri. Katika vibanda hivi, watu hawa wanauza matunda kama vile ndizi, mananasi, machungwa na matunda menginevyo.

Ni wangapi wamesikia kuhusu bima ya afya ya Madison, bima hiyo inakutangazia uchukue mwongozo wa familia yako kupata bima wakati wa ajali. Vilevile, unaweza kubonyeza alama ya nyota nane mbili nane alama ya reli ili kununua.

Shirika la ukusanyaji wa ushuru kwa kimombo KRA linaonyesha kuwa kuna kikundi cha watu wanaolipa ushuru wanaojulikana kama Wakibi. Watu hao wanapatikana katika maeneo ya Nyahururu katika kaunti ya Nyandarua.

Siku ya soko hutengwa kuwa Jumamosi , hii ni kwa sababu watu wengi huwa hawaendi kazini Jumamosi na kwa hivyo wanaweza kuenda sokoni na kununua bidhaa mbalimbali ,kama vile; machungwa ,biringanya ,mboga, nyanya na bidhaa zingine.

Bima ya Mayfair inayopatikana katika nchi ya Kenya, Uganda, Tanzania na nchi nyinginezo, inakuhakikishia kuwa unapojipata katika ajali, wataweza kukusaidia kwa kukulipia kile ambacho utahitaji ili uweze kusaidiwa kupata nafuu.

Mwanamke mmoja mjini Narok mwenye talanta ya kutengeneza shanga kwa kutumia vifaa ambavyo wamasai hukua nazo ametengeneza vifaa vya urembo kadhaa na pia anaziuza.

Shirika la uchukuzi pamoja na usalama barabara limemwandikia barua Dan Oyuga Anne mwenye gari lililo na usajili wa KCB 029Y kuwa anadaiwa shilingi elfu moja na hamsini.

Kutokana na ulimwengu wa kisasa wa kidijitali, mashine za kuweka maziwa yamo katika sehemu mbalimbali za hapa duniani. Wananchi sasa wanaweza kutembelea mashine hiyo ili kuweza kununua maziwa.

Mwanaume mmoja wa uzunguni baada ya kutembelea duka la wauzaji magari na kupata gari iliyompendeza. Alijisajili na kisha baada ya kujisajili, alipewa funguo la gari hiyo pamoja na gari yenyewe.

Unapopata fursa ya kutembelea soko lililoko karibu nawe hapa nchini, utapata kuwa wanauza bidhaa mengi tofauti tofauti, kwa bei nafuu. Bidhaa hivi ni kama vile viazi, matunda, kama vile ndizi, na kadhalika.

Mikononi ni pesa tasilimu ya Kenya ambayo inaweza kuwa karibu shilingi elfu thelathini. Pesa hizi zinaweza kuwa zimetoka kwenye mashine ya kutoa pesa ambayo kwa kimombo inajulikana kama ATM .

Gari la kusafirisha abiria kutoka eneo moja hadi nyingine ,asubuhi huenda kwenye stage za magari na kuwachukua abiria na kuwapeleka sehemu tofauti tofauti. Baadaye ikifika jioni gari hilo huegezwa kwenye jumba maalum ambapo huangaliwa ili lisiweze kupotea.

Nilipata fursa ya kutembelea soko moja hapa nchini siku ya soko. Kwenye soko hiyo, wanawake hasa wamama ndio walikua wanajihusisha katika uuzaji wa bidhaa. Walikua wanauza bidhaa kama vile matunda.

Katika duka la Royal Star, kuna mashine ya kupima maziwa, inayojulikana kama milk ATM kwa kimomb. Vile vile, kwenye duka hiyo wanauza mayai.

Gari nyeupe lililo na usajili wa KDH 990J liliuzwa kwa mfanyibiashara maarufu hapa jijini Nairobi . Mfanyibiashara huyo alinunua gari hiyo kwa shilingi milioni mbili.

Shughuli za ununuzi katika soko moja maarufu hapa jijini Kericho umenoga, kwa kuwa kuna wafanyibiashara wengi ambao wanauza bidhaa tofauti tofauti kama vile mahindi, ndimu, nyanya, viazi, na kwa hakika wana wateja wengi.

Badala ya kukaa nyumbani bila pesa, vijana wengi wameamua kujiajiri kwa kufungua biashara hii ni kutokana na huapa wa kasi inayoshuhudiwa hapa njini vijana hawa wamefunguwa vipanda na wanauza matunda kama vile ndizi, mananasi, machungwa na matunda mengine pia.

Mfumo wa sasa wa kutengeneza magari yamebadilika na magari hayo yanaletwa humu nchini na kuekezwa kwenye jengo kuu lililo na usalama ili kuyatunza magari haya.

Maziwa ni mojawapo ya bidhaa inayouzwa sana hapa nchini Kenya. Biashara ya maziwa inaonekana kuwa na manufaa mengi kwani watu hupata kipato cha juu. Hii ni kwa sababu wengi wa wakenya hutumia maziwa kila asubuhi kwa kupika chai.

Je unajua kuwa, ukiwa na pesa kwenye simu, si lazima uende kwenye benki ili uweze ukatoa pesa taslimu. Unaweza ukatembelea duka la la Mpesa lililo karibu nawe ili uweze kupata huduma.

Je, unajua ni bora kutafuta bima bora ya afya itakayokukinga wewe na familia yako? Bima ya afya ya Anzionano Insurance agency inakuakikishia kuwa ukijiunga na wao watakupa huduma unazohitaji.

Je, umewahi tembea sokoni? sokoni panauzwa bidhaa nyingi, bidhaa hizi ni kama vile nyanya, matunda, mboga, nafaka na kadhalika.

Vifaa vingi vya urembo. Hapa Kenya vinatengenezwa na wananchi wenyewe kwa kutumia vifaa mbalimbali. Wanatumia vifaa hivi kwa umbunifu ili kutengeneza shanga na pia vipulizi zinazowekwa kwenye masikio na kwenye mapua na hupatikana kwa bei nafuu hapa nchini.

Hapo awali, pesa za noti shilingi mia tano na shilingi elfu moja ya Kenya, ilikuwa imechapizwa sura ya aliyekuwa kiongozi wa Kenya wa kwanza Mzee Jomo Kenyatta.

Je, unajua kuwa unaweza kusajili gari yako katika bima nzuri? Bima ya PSV Taxi Insurance inakuhakikishia kuwa utakapo walipa shillingi elfu tatu mia tano kila mwezi, wataweza kukupatia huduma zote unazohitaji.

Duka za kununua magari yamekuwa mengi hapa nchini. Magari mengi huletwa na meli kutoka nchi za mbalimbali na kuletwa hadi hapa nchini Kenya. Mtu anapohitaji kununua gari anaenda tu kwa duka la gari anachagua kile anachotaka na kulipa pesa kisha anapewa cheti cha kupata gari yake.

Ukulima wa mimea kama vile malenge yana manufaa mengi hapa nchini. Malenge mara nyingi hutumika katika kupika chapati au yanapikwa kwa mchanganyiko pamoja na viazi na mtu anaweza kula na mchele na pia una madini yanayosaidia katika kujenga mwili.

Kwa kuwa maisha ya kisasa yamebadilika na kuwa ya mfumo wa kidijitali, pia unaponunua maziwa unaweza tumia mifumo za kidijitali. Kuna mashini ambayo unaeka tu kiwango cha maziwa unachohitaji, kisha inakupimia na kukupatia.

Duka la M-Pesa linasaidia wananchi katika kuweka pesa kwenye simu au kutumia mtu pesa ukitumia simu. Unaweza mtumia aliye karibu au aliye mbali na anaweza kupokea pesa hiyo bila shida yoyote.

Kwa kuwa nchi yetu imekuwa ya kidigitali na imechukuwa mkondo mpya wa kutumia mashine za kupima maziwa. Kuna wachuuzi mbalimbali ambao wanahakikisha mashine hiyo inafanya kazi kwa vizuri.

Duka la M-Pesa humu nchini una umuhimu mkubwa sana. Duka hili linasaidia wananchi kwa kuwapa huduma tofauti tofauti. Ukiwa na M-Pesa kwenye simu yako, unaweza kupokea pesa na pia unaweza kulipia bidhaa ukitumia simu na kwa njia ya M-Pesa.

Sherehe iliyoandiliwa kwenye uwanja wa Kasarani ulishuhudia watu wengi na wageni wengi kutoka sehemu mbalimbali. Hii iliashiriwa kwa kuwa magari mengi yalikuwa yameegezwa kwenye kiwanja huo.

Katika karne hii ya ishirini na ya kwanza, ni wazi kuwa watu wengi wanaanza kutumia mfumo mpya wa kidigitali. Kuna mashine ambazo zinatumika kupima mafuta ya kupika. Unachohitaji kufanya ni kufinya kiwango cha mafuta unachohitaji na mashine hiyo inakupimia. Pia kuna mashine ya kupima maziwa.

Duka za sasa yamechukua mfumo mpya ya kidijitali. Siku hizi, si lazima uwe na pesa taslimu mkononi ili ununue bidhaa. Hata ukiwa na pesa kwenye simu unaeza lipia bidhaa hizo na pia ukiwa na pesa kwenye simu, ukihitaji kuibadilisha ili iwe ile pesa unaeza kuwa nayo mkononi, unaenda dukani kisha unatolewa.

Hapa Kenya kuna benki mbalimbali. Benki hizi zinawasaidia wananchi kwa kuwapa mikopo ambayo wanapata pesa ya kuanzisha biashara au ya kulipa karo pale shuleni.

Ni vizuri kujiunga na bima bora ili kuilinda familia yetu. Bima ya CIC Family Medisure inakuhakikishia kuwa ukijiunga na wao, watakupa bima bora wewe pamoja na familia yako.

Siku za soko, watu hujitokeza kwa wingi ili kununua bidhaa. Siku hizo za soko, watu hujitokeza kwa wingi kwa sababu bidhaa huuzwa kwa bei ya chini au kwa bei nafuu.

Mfumo wa kidijitali wa kisasa umerahisisha maisha. Ukiwa na Mpesa kwenye simu yako unaweza kutuma pesa kwa mtu aliye mbali au aliye karibu na wewe. Vilevile unaweza kupokea pesa kwa mtu aliye mbali au karibu na wewe wakati wowote.

Magari mapya yaliyoagizwa kutoka nchini ng'ambo yamewasili hapa nchini na yameegezwa kwenye ukumbi wa jengo la taifa hapa jijini Nairobi.